Hili ni jumba la ghorofa lililo poromoka, tunaona kuna wafanyikazi ambao wamevalia mavazi ya kujikinga na madhara yeyote, wamevalia manguo ya mieusi na kofia yenye rangi ya manjano.

Hapa tunaona mikono, iliyotiwa sabuni kwa ajili ya kunawa. Tunaona kuna pofu kumaanisha amekuwa akisugua mkono ili anawe. Sabuni ni moja wapo ya bidhaa za kusafisha mikono pindu tu inapochafuka.

Huyu ni mkulima ambaye ananyunyizia mimea zake dawa. Amebeba mtungi wa kunyunyizia maji ya mgongoni na pia amevalia mavazi za kiusalama, ambazo zinamkinga kutokana na madhara ya hii dawa. Mimea zake ni mingi kwa kuwa tunaona hii sehemu yote imepandwa.

Huyu mama ako kwenye saluni ambako anatengenezewa nywele. Mhudumu hapa anatumia kifaa cha kunyolea kandokando ili kutengeneza nywele yake ndio aweze kushukwa vizuri.

Huyu ni mwanaume mmoja mwenye umri ambayo inaonekana kuwa imesonga. Amevalia vazi aina ya kitenge na barakoa usoni na anapewa matibabu na ofisa wa kiafya ambaye amevalia mavazi ya samawati na barakoa usoni. Inaonekana ashadyngwa sindano kwa kuwa ameekewa pamba ili kuzuia damu kwendelea kutoka.

Hapa tunaona mtoto wa kike ambaye yuko hospitalini. Amevalia mavazi nyeupe na kando yake aliyemshika mkono ni daktari ambaye amevalia mavazi za kimatibabu, inaonekana kuwa anamuuliza maswali fulani kulingana na ugonjwa aliyo nayo.

Kuna mama mmoja anbaye amevalia kofia nyekundu amebeba mtoto mkononi na kuna daktari ambaye amevalia miwani na mavazi nyeupe ambaye anajaribu kumpa mtoto huyo dawa mdomoni na inaonekana ni dawa ya chanjo ambayo inapeanwa watoto wakiwa wachanga ndio wasihatarike kwa magonjwa ambayo yanaweza washika wakiwa wakubwa.

Hapa kuna mama mmoja hosiptalini ambaye ameketi kwenye kitanda. Anaonekana kuwa na furaha baada ya kujizalisha mtoto ambaye amefunikwa na kifaa cheupe chenye madoadoa ya majani.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amevalia sare za hosiptali, na amejivalisha pia barakoa, amevaa sare ya rangi ya samawati na ambele yake kumelazwa mgonjwa ambaye amevaa miwani.

Hapa tunaona mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa anapewa chanjo. Anadungwa sindano na anayempea chanjo hatumuoni vizuri ila inaweza kuwa ni daktari.

Kuna daktari wa kiasili ambaye anatumia dawa za kienyeji, ili kuwapa wateja wake matibabu. Kulingana na mavazi aliyevaa, mavazi ambayo yanahusishwa na madaktari kama hao. Na pia naona anajaribu kutengeneza madawa zake ili wagonjwa wake wanapokuja awapee.

Kuna wamama wawili, moja wao amebeba leso kwenye mgongo na mwingine anafanya tangazo. Inaonekana kuwa, ni tangazo la mkutano fulani ya afya kwa sababu amevalia manguo ambayo huvaliwa na watumizi wa serikali sekta ya afya.

Mwanaume analazwa hospitalini amevalia barakoa, na aliyemlaza ni mfanyikazi wa afya ,anaonekana ni daktari ambaye amevalia mavazi ya ki hospitali na nyeupe.

Hapa kuna daktari ama mfanyikazi wa kiafya ambaye amejivalisha sare za hospitalini, ni za rangi ya samawati. Kuna mama mmoja ambaye ameketi na amevaa mavazi nyeusi na amevaa barakoa. Mikononi mwake amebeba mtoto ambaye anakabidhiwa matibabu na huyu mfanyikazi wa kiafya.

Hapa tunaona mwanamke mmoja mjamzito ambaye ameketi kitini na anayeonekana kuwa ana uchungu wa kizazi, kando yake tunaona mkunga ananonekana kuwa anataka kumsaidia kuzalisha.

Hapa ni jangwani kwa sababu tunaona kumejaa mawe sana, halafu kuna ng'ombe inaonekana alikufa kitambo. Pia kuna mti wa mkunga ambao kwa mara mingi hupatikana tu jangwani na kuna wanaume wawili ambao wamevaa mavazi zile ambazo wanakaa jangwani ndio huvaa.

Hapa ni kwenye jangwa. Tunaona mti wa mgunga ambao kwa kawaida humea katika jangwa, na pia tunaona mawe ambayo yako kwenye hii maeneo.

Hapa tunaona mkono umekamata chupa la dawa, inatumia sindano kutowa dawa kwenye chupa hilo ili kutumia kwenye matibabu.

Kuna mama ambae ameketi chini na

Hapa kuna vichupa vitatu ,moja yao imeandikwa ni chanjo ya homa ya manjano .Hapo kando kuna barakoa na hapo kando tena kuna sindano ya kutumia kufanya matibabu.

Hapa kuna watu watano, wanaonekana kufanya usafi hapa. Moja wao amevalia barakoa ili kujikinga na uchafu. Pengine wanatumia vijiti ili kukusanya hizi taka kwa ajili ya kusafisha hapa .

Kuna mgonjwa mmoja ambaye amevalishwa kitambaa yenye rangi ya samawati ambaye ako na shida ya meno, kuna daktari ambaye pia amevalia mavazi rasmi ya hosiptali na barakoa usoni, anamshughulikia ili kutatua shida ya meno aliyo nayo.

Hapa tunaona dawa ya vitamini D. Hii ni dawa ambalo linasaidia kukuongeza vitamini hivi mwilini. Vitamini hivi pia ni muhimu kwa mwili kwa ukabiliana na magonjwa mbalimbali .

Hapa ni pahali pakuuzia madawa za kiasili, tunaona kuna madawa kwanye vijichupa kadhaa, napia kuna zile ambazo ni aina ya mti ambayo ukienda kununua unakatiwa kutumia hiyo panga ambayo iko hapo, madawa ni mengi kuna mwengine yamewekwa kwenyi hizo vijikapu.

Hapa ni mahali pa kuuzia madawa ya kienyeji. Kuna daktari ambaye anaitwa Dr.Ndumba ambaye anauza hizi dawa na kwenye bango lake anasema kuwa anatibu magonjwa mbalimbali na shida mbalimbali kama nguvu za kiume, mishipa ya nguvu dawa hizi amezitilia kwenye chupa kuna baiskeli ambayo imeegeshwa hapo kando.

Hawa ni wanawake wanne kati yao watatu wamebeba mitungi ya maji kichwani. Waonekana kuwa wamama wa kimaasai kwa sababu ya mavazi waliovaa. Kwa umbali pia tunaona kuwa kuna mtu amebeba mtungi, ila picha haijaweza kuonyesha vizuri.

Hapa kuna mkebbe wa dawa ambayo imeandikwa ni dawa ya kufanya kitendo cha ndoa. Hizi ni dawa ambazo zinaweza kusaidia mtu ambaye anataka kufanya hicho kitendo na ambaye hawezi kutenda vizuri. Zinammsaidia kufanya hilo tendo kwa njia inayofaa na anavyotaka.

Hapa ni kwenye kisima pa kuchotea maji, tunaona mama moja amesimama hapo na pamoja na yeye kuna watoto wawili , na mitungi pia yamepangwa mistari wakingoja kuchotea maji.

Hapa tunaona maafisa wa msalaba nyekundu ambao wamevalia mavazi nyekundu. Wamekelea mgonjwa kwenye machela na wanamfanyia matibabu. Kuna pia daktari ambaye ameonekana na wamama wawili pia wako hapo.

Mgonjwa huyu amelazwa hospitali na anafanyiwa huduma na madaktari wawili ambaye ni mmoja tunayemwona vizuri. Mgonjwa huyu ako na shida ya meno. Amevalia miwani pia za maridadi. Huyu daktari tunayemwona amevalia mavazi rasmi ya kiafya ya hospitali. Pia amevaa miwani na barakoa ili kujikinga.

Aliyevalia kanzu ya nyeupe, ni muuzaji wa madawa za kienyeji. Ameweka hizo madawa kwenye chupa na anajaribu kumshawishi mwendeshaji wa bodaboda ambaye amevalia barakoa usoni, ili kuzinunua. Kwa mara nyingi madawa za kienyeji ndizo zinazo tumika kijijini.

Hapa ni mahali palipoharibika kutokana na mafuriko. Haya ni matokeo ya mvua mingi ambayo yanaleta maji. Unavyoona kuna nyumba ambazo pia zimeweza kuingiwa na maji. Hawa wanadada wawili wanatumia vijiti kutembea ili wasiweze kuanguka kwenye hii maji.

Hapa ni pahali ambapo ajali kimeweza kutokea. Tunaona hapo kando kuna lori la mafuta na pia huku kwingine Kuna gari iliyo haribika vibaya. Kuna watu ambao wamesimama kuangalia kilichotendeka.

Hapa tunaona gari iliyopata ajali kupinduka ikaanguka, pia tunaona mafuriko hii maeneo na watu mbalimbali ambao wamesimama hapo kando wakichungulia kilichofanyika.

Kuna wafanyikazi wa kiafya ambao wamevalia mavazi meupe, mmoja wao amebeba mkoba mgongoni na pia tunaona afisa wa usalama ambaye amevalia mavazi ya serikali na barakoa amesimama hapo kando, kuna mitungi ya kunawa ambayo pia yako hii maeneo.

Hapa kuna chanjo cha homa ya manjano ambayo imetiliwa kwenye chupa tano ,hii chanjo inapeanangwa ili kuzuia huu ugonjwa.

Hapa tunaona mwanaume aliyelazwa hospitalini anaonekana kuwa na majeraha kichwani amepachikwa bandeji kwa hivyo amelazwa hospitalini ili kupata nafuu.

Hapa ni mahali pa kuchotea maji. Mwanamke mmoja ambaye ameinama, anatumia kibuyu, kuchota maji inayotiririka kutoka kwenye mfereji.

Kwenye ubao mweusi kumechorwa mfumo wa uzazi. Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi amevalia shati yenye rangi nyeupe. Kuna mwanadada mwenye pia amevaa shati nyeupe na suruali la rangi ya samawati. Anaonyesha jinsi ya kutumia vifaa vya kuzuia damu wakati wa hedhi.

Kuna wanadada ambao wamepigwa picha wakibeba mabango na wanakaa kufurahia kwa kuwa wamepewa vifaa vya kuzuia damu wakati wa hedhi. Wamebeba mabango ambayo yameandikwa maandishi fulani ambazo ni za kushukuru na pia kuzingiza watu waweze kupata njia za kupata hizi bidhaa na kuwapea.

Mzee moja ameketi chini kwenye kiti na anafanyiwa matibabu na mwanadada aliyebeba mkoba wa dawa, kwenye mgongo, anamfanyia matibabu kwa kumdunga shindano mkononi, mwanadada huyu amevaa mavazi ya samawati na barakoa usoni.

Hapa ni hospitalini kuna mgonjwa mmoja ambaye ameketi na kuna pia daktari ambaye amevalia mavazi za hopsitali ambaye anamshughulikia. Daktari huyu anaonekana kuwa na furaha anapomshughulikia mgonjwa huyu.

Huyu ni daktari wa meno kwa sasa anahudumia msichana moja ambaye amelazwa. Anamkagua meno labda kwa kusafisha meno ama kumwekea meno pahali kuna pengo.

Kuna mja mmoja aliyevaa barakoa ila ametoa na kuiweka shingoni. Anapatiwa matibabu na afisa wa kiafya ambaye pia amevalia barakoa na anamdunga kwenye mkono.

Hili ni hospitali ya wafungwa, tunaona kuna mmoja amevalia sare za jela, na ambaye anaonekana kuwa na wasiwasi amekalia kitanda ,kwa huu upande mwengine tunaona mmoja ambaye bado amelala na amewekewa mifereji za matibabu, tunaona bidhaa mbalimbali za matibabu ambazo ziko hapo mbele yao.

Hapa tunaona mtu amebeba mkononi chanjo na sindano ambayo atatumia kupeana hio chanjo, inakaa ni chanjo ya ugonjwa fulani ambayo inapeanwa kwa watu ama watoto.

Kuna maafisa wawili wa afya ambao wanaonekana kupeana maelezo kwa watu wawili ambao wamesimama huko kando. Mmoja wa afisa hao ameshikilia ndoo ambayo inatumika kama mfereji ya kunawa mkono. Ndoo nyeupe.

Hapa tunaona watoto watatu wanafuraha kulingana na tabasamu iliyo usoni mwao pia mkononi wanaonekana kuchafuka baada ya kuguza mchanga ama matope.

Hapa tunaona mgonjwa amelazwa hospitalini. Kuna madaktari wawili waliovalia mavazi za kiafya na barakoa usoni. Wanaonekana kumfanya matibabu kwenye mdomo, labda kumn'goa meno, kumsafisha ama kumwekelea meno ingine.

Hili ni tangazo la dawa ambayo inaitwa SIHA. Inatumika kama dawa ya kuumwa na kichwa. Inatibu kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa na pia matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara. Pia ni dawa ya kutibu kupoteza ufahamu na kipanda cha uso. Pia wameacha namba yao hao mtu anayewataka anaweza kuwapigia.

Hapa ni kwenye maduka fulani, tunaona mama mmoja anayenawa mkono kutumia maji inayotiririka kutoka kwenye mtungi wenye rangi nyeusi, pia kuna mtoto hapo kando anayeonekana kumwangalia mama hivyo anavyonawa.

Kuna mtu mmoja aliyevalia shati nyekundu , anasafisha choo, anatumia ndoo na kifagio ya kisasa, ili kufagia hio choo ambayo inaonekana kuwa ni chafu zaidi.

Kuna mja mmoja anaonekana kuwa ofisa wa kiafya ama amevalia mavazi ya kiafya ili kujikinga na magonjwa. Mkononi mwake amevaa glovu na ameshikilia mkono mwingine ambayo haionekani kuwa mzuri kwa sababu ya maradhi uliyoshika huo mkono. Huyo ni mtu anayeonekana anahitaji matibabu.

Hapa ni hospitalini kwa sababu kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani. Tunaona kuna watabibu wawili, wote wamevalia mavazi ya kiafya na barakoa usoni. Mgonjwa anaonekana kuwa kwenye hali ya hatari na amewewekewa mifereji mbalimbali yanayoshikilia maisha.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye amelazwa, na kando yake kuna daktari wa meno ambaye anashughulikia kwa kumtatizia tatizo ambalo amekuja nalo. Labda ya kung'oa meno ama kusafisha.

Kuna mtoto ambaye amevalia mavazi ya kitenge, na kuna pia daktari ambaye amevalia mavazi rasmi ya hospitali. Anatumia sindano kumpa mtoto huyu dawa kwa kumdunga.

Hili ni kitengo cha upasuaji hosipitalini. Kuna mashini mbali ambazo tunaona zinatumika katika hiyo kitendo ya upasuaji. Madaktari walio hapo ndani pia wamevalia mavazi rasmi na barakoa usoni ili kujikinga na ugonjwa ambao mgonjwa atakuja nao ili kufanyiwa upasuaji.

Hapa kuna mama mmoja wa dini ya kiislamu ambaye ameshikilia mtoto na mbele yao kuna mfanyikazi wa kiafya ambaye inaonekana kuwa anampa dawa mtoto huyo kutumia sindano.

Hapa kuna mafuriko ambayo yameweza kufanyika kufuatia mvua kali. Tunaona magari aina ya Tuktuk ambazo zinajaribu kupita maji ingawaje hio maji ni mingi. Kwenye mafuriko pia tunaona mtu wa bodaboda ambayo amebeba mteja amewekelea mwavuli ili kuzuia mteja wake kunyeshewa.

Hapa ni kikao cha matibabu kutumia madawa ya kienyeji. Tunavyoona kuna madawa mbalimbali kuna vifaa mbali mbali za madaktari wa kienyeji ambazo zimeegeshwa hapa. Madawa zimetumiwa kwenye chupa vidogo na kuna mtu aliyekaa mbali na amevalia vazi nyeusi.

Hapa tunaona watu wanne ambao wanaonekana ni kama wametoka kazini. Watatu hao wamevaa barakoa huyo mmoja ambaye ako katikati amekaa na hajavaa. Wawili pili pia wanaosha mikono ishara kuwa wamemaliza kazi.

Hili ni dawa ambalo linapaswa kupeanwa kwa njia ya mdomo kulingana na ilivyoandikwa kwenye mkebe huu, dawa haifai kuwa ya kumezwa na ikona ladha tamu ambayo imeandikwa hapo.

Hapa tunaona barabara ambaye imehathirika kwa ajili ya mafuriko. Kuna magari ambayo yanajaribu kupita ila maji ni mingi kwa sababu mvua inanyesha na mafuriko yanajaribu kupita ila maji ni mingi kwa sababu mvua imenyesha na mafuriko inaendelea Kuna watu ambao wanatumia mwavuli kujikinga dhidi ya mvua.

Hapa tunaona madawa za kienyeji za kimasaai ambayo inauzwa kwa bei nafuu ambayo pia anayeziuza ameweka namba yake hapo ya kubonyeza ili kuitisha matibabu.

Hapa tunaona mama mmoja aliyevaa kofia ya manjano kichwani. Na pia kuna ofisa wa kimatibabu ambaye anapea mtoto wa huyo mama chanjo. Kuna watu kadhaa waliosimama kando. Mmoja wao ni ofisa wa kiusalama na mama aliyekaa pia kando yake.

Kuna watoto watatu wanao teka maji kutoka kwenye mfereji, Na Kuna vyombo viwili wanavyotumia, Na pia tuona hapo mahali wanapotekea maji ni pahala pa chafu Kwa sababu Kuna mtaro unao pita hapo, na umebeba uchafu mwingi, na pia tunaona mfereji unao pita hapo bila ya kuzuiliwa.

Hili ni duka la kununulia madawa za kiasili. Unavyoona, kuna madawa ambazo zimewekwa kwa chupa na kuna zingine pia zimewekwa tu juu, ili mteja anapokuja kununua, anapata kujua ni dawa gani ananunua. Lililotiwa kwenye chupa, linauzwa hivo kwenye chupa.

Kuna mama mjamzito alilazwa kwenye mkeka. Amevalia leso chini na kuna mama moja ambaye anamhudumia ili aweze kuzizalisha mzuri, mama huyu ambaye ni mjamzito anaonekana kuwa kuishiwa na nguvu, kutokana na uchungu wa uzazi.

Kuna mgonjwa mmoja ambaye ni mwanamke na aliyevaa nguo yenye rangi nyeusi. Na inaonekana kuwa akona shida ya masikio. Kuna daktari mmoja wa masikio ambaye anamshikilia kwa kutumia kifaa fulani, kupekua pekua hiyo sikio.

Hapa ni makaazi pa daktari wa madawa za kienyeji, kuna mja aliyekaa ila hatumwoni vizuri na pia kuna madawa mbalimbali za kienyeji kwa mitungi vidogo vidogo, pia kuna bidhaa mbalimbali ambavyo kwa kawaida vinatumika na daktari wa madawa za kienyeji.

Tunaona mama ambaye ameketi chini na ameziba uso, kwa hivyo hatuwezi kuona vizuri. Na ambaye amesimama kando yake ni daktari ambaye anampea chanjo kwa kumdunga na sindano kwenye mkono.

Hapa ni mahali palipoporomoka kulingana na mvua. Naona kuna mafuriko makubwa na miti yaliyong'olewa. Kuna umati wa watu ambao wamesimama kwa barabara kuchungulia kinachoendelea. Hii ni madhara ya mvua mingi.

Hapa kuna mafuriko, kuna mtoto mmoja mwenye amevaa mavazi nyekundu, anajaribu kuvuka barabara ambao umefurika, na kuna mtu mmoja pia mbele yake ambaye anajaribu kuvuka barabara, kuna mbuzi watatu huko kileleni na kuna watu kadhaa ambao wamesimama Ile upande ingine.

Hili ni shamba ya mahindi, tunaona kuna mimea mingi ya mahindi na yenye iko hapa mbele ni mahindi ambayo imepandwa na panzi kadhaa ambao wanajivinjari.

Hawa wanaume kumi na mmoja, wanaonekana kuwa ni maafisa wa afya kulingana na mavazi meupe ambao wamevaa. Pia tunaona hapo kuna maji ya kunawa ambayo iko kwenye mitungi yenye rangi ya samawati na kando pia kuna vibuyu.

Hapa ni hospitalini. Kwenye kitengo cha watoto , Kuna wauguzi wawili ambao wamevalia sare rasmi ya kihospitalini na barakoa pia usoni. Wanahudumia huyu mtoto ambaye Ako pekee yake

Kuna wafanyikazi wa afya ambao wamevalia sare na pia wamevalia barakoa usoni ili kujikinga na wao mmjoja aliyevalia mavazi nyeusi na mkononi amebeba mtoto ambaye anakadhiriwa matibabu aina ya chanjo.

Hapa tunaona wanaume wanne ambao wanajaribu kuvuka barabara uliyo furika mno. Inaonekana kuwa, mvua imenyesha hapa hivyo basi kusababisha huu mfuriko. Pia kuna watu waliosimama mbali wasiweze kupatwa na hii mafuriko.

Tunaona madaktari watatu, wamevalia mavazi ya kiafya na barakoa usoni. Wako kwenye jengo ambalo linakaa ni hospitali kwa sababu kuna mgonjwa aliyelazwa anayepokea matibabu kutoka kwa hao madaktari.

Hapa ni watibabu wawili ambapo mmoja wao anafanyia mgonjwa upasuaji wa jicho naye mwingine anaonyesha ishara ya sawa kwa kutumia kidole.

Kuna daktari mmoja wa meno ambaye amevalia barakoa, amevalia pia mavazi ya nyekundu. Na mbele yake kuna mama moja aliyevalia nguo nyeusi. Daktari huyo anaoenakana kumueleza huyo mama mambo kuhusu meno.

Hapa tunaona madawa tofauti tofauti kwa mfano tunaona, dawa homa ya chanjo majano na kando yake kuna sindano pia ambaye inaeza tumika kuchanja.

Tunaona mfanyikazi wa kiafya kama amevalia sare za hospitali, amevalia pia miwani na kifaa cha kusikiliza mpigo wa moyo. analala mtoto ambaye anastahili kupumzika baada ya matibabu.

Wana dada wawili waliovaa nguo zinazofanana, wanateka maji mahali ambapo kumechimbwa, wako na vibuyu tatu, na wanatumia kikombe kuteka maji, hapa ni jangwani kwa sababu tunaona wanateka maji pahali ambapo kuna mlima na mawe yamejaa.

Hapa tunaona daktari ambaye amevaa mavazi za kihospitali, na pia amevaa barakoa. Inaonekana kuwa anakaguwa madawa, ambayo yameletwa humu ili kutumika kwa matibabu.

Hapa kuna mafuriko barabarani. Inaonekana kuwa kumenyesha sana na kupita njia inakuwa ngumu. Wanatumia bodaboda ambayo pia wamebebea mitungi fulani. Mmoja anamsaidia kusukuma bodaboda ili waweze kupita mafuriko hayo ambayo ni mingi.

Hapa ni mahali pa kunawia mikono na kunywa maji ambayo kuna mfereji inaruhusu maji kutoka ili mtu kunawa. Pia kuna sabuni hapo kwa mtungi kidogo inayotumika kunawa.

Hapa ndani kuna wanadada mmoja ambaye amevalia nguo lenye rangi ya jivu amevalia barakoa usoni. Kando yake anayemdunga mkononi ni daktari ambaye amevalia mavazi rasmi ya hospitali na galvu mkononi akiwa amevalia barakoa na anamdungwa sindano kwenye mkono. Kisha tunaona watu wengine wamekaa nyuma yao.

Hapa ni hospitalini, sehemu ya watoto. Kuna wahudumu wawili waliovalia sare ya kiafya na glovu mkononi. Hawa wanafanya kazi ya kutunza hawa watoto ambao wako pekeyao hospitalini.

Hili dawa liliko kwenye chupa ni chanjo ya suruwa, hili ni chanjo ambalo wanapea watoto wakiwa wadogo hili kuwazuia kupata ugonjwa wa suruwa ambayo inaathiri afya ya watoto ama pia inaweza shika hadi watu wazima mkononi pia kuna sindano inayotumika kupeana hii chanjo.

Hapa ni mahali pa huduma ya meno. Tunaona Kuna mja mmoja aliye na mavazi ya samawati ambaye ameng'olewa meno. Tunaona huyo daktari aliye na mavazi ya kiafya amebeba meno mkononi kutumia kifaa cha kuing'olea.

Hawa ni wafanyikazi wa kampuni ya kusafisha nyumba. Kulingana na mavazi waliovaa nyeupe na barakoa usoni na pia mmoja wao amebeba mtungi wa kunyunyizia dawa. Mara nyingi wanatumika kukabiliana na vidudu kama vile kunguni wanapopatikana kwenye nyumba.

Hili ni shamba la mboga, aina ya sukuma wiki na miwa. Imewezwa kupandwa pamoja kwenye lakini na kuna mwanaume mmoja ambaye anazinyunyuzia dawa kutumia mtungi ambaye amebeba mgongoni. Hii dawa ni ya kutoa wadudu ama kuzizuia kushukwa na ungonjwa.

Kuna mgonjwa mmoja ambaye amelazwa ambaye ako na shida ya meno kuna muuguzi ambaye daktari wa meno ambaye amevalia nguo rasmi ya hospitali hadi barakoa anamhudumia anaonekana kuwa labda anamsafisha meno ama anamwekelea meno ingine ama hata kutoa.

Tunaona kina mama wawili, mmoja ambaye amevaa mavazi za kiasili ya kimasaai ya nyekundu na mwingine ni mfanyikazi wa afya ambaye anataka kumpa chanjo huyu mama.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu ambaye amebeba mtoto anayeonekana kulia. Kwa upande mwingine ni daktari ambaye anapima dawa kutumia sindano. Mtoto huyu analia kwa sababu anaogopa uchungu wa sindano.

Huyu ni afisa wa kiafya ambaye amevalia mavazi ya kiafya na barakoa, anakagua madawa ambazo ziko kwenye paketi ambazo zimeletwa ili kufanyia matibabu.

Kuna mgonjwa Moja aliyelazwa ,ambaye anapelekwa hili kufanya x-ray ,Kuna mhuguzi Moja ambaye amevalia sare ya hospitali ya majani ambaye anahudumia huyu mgonjwa

Hapa ni mahali ambapo kuna mafuriko, baada ya mvua mingi kumwagika, kuna mja mmoja ambaye anaonekana kuwa kuleta usadizi wa afya, amebeba mkoba hapo kando ambao umebeba madawa yenye inapaswa kupeana kwa watu walioadhirika na janga hili.

Hapa kuna chanjo ya ugonjwa wa surua, ambao unapeanwa kwa watoto ili kujikinga na maradi hii. Kando ya hio dawa kuna shindano ambayo pia ndio inatumika kupeana hii dawa.

Hao ni wanafunzi na wako darasani, wamevalia sare ya samawati, isipokuwa mwalimu wao. Ambaye amevalia mavazi zingine . Moja wa wanafunzi ako mbele, anaweza kuwa anaonyesha kitu anawafunzana nao.

Hili ni hospitali ya meno kwaa maana imeandikwa apo chini hapa mtu yeyote aliye na tatizo la meno labda meno imengo'oka ama ni chafu anastahili kusafishiwa na kuja mahali kama hapa pia tuona televeshine ikiwa ikiendelea na programu fulani.

Hapa tunaona kuwa ni kijijini, ambapo kuna mafuriko ya maji. Maji kama haya yanatokeanga baada ya msimu wa masika ambapo mvua inanyesha sana mpaka inaonekana maji inaingia kwenye nyumba za watu.

Kuna wamama wawili ambaye mmoja wao anaonekana ndio anaonekana kuwa mwenye nyumba aliye valia kitenge. Kwenye hili nyumba alikali kuwa nyumba lenye mtu mwenye mapato ya juu, kwa sababu ya vitu tunavyo ona. Huyo mama mwingine ambaye anaonekana kuwa ni mfanye kazi wa serikali anampa huyu mama maelezo kutoka kwenye kitabu ambacho amebeba mkononi.

Hili ni duka la kununulia maji ambayo inaendelezwa na mradi wa maji wa Boya. Kuna watu wawili ambao wako foleni kuteka maji na kuna vibuyu kadhaa ambazo wanagoja kutekea maji

Kuna daktari mmoja wa meno ambaye anahudumia mama aliyelazwa. Kando yao kuna bango moja ambayo imeandikwa kuwa wanapeana huduma yao bure bila malipo yeyote.

Hapa tunaona choo cha umma, ukiangalia choo cha umma hujengwa sokoni na mjini kusaidia wenye nchi kuenda haja wakati wanapofinyiliwa wakiwa hizi maeneo.

Kuna mama ambaye aliweza kuzaa, mama aliyevaa mavazi nyekundu na mwanaume mmoja ambaye amevalia shati yenye rangi nyeusi ambaye amebeba mtoto mkononi.

Hili jumba ni choo, kwa kawaida inaonekana kuwa ni choo ya uma ambayo imejengwa kusaidia wananchi ambao wanaezapata hali ya dharura wakati wanapokuwa maeneo hizi.

Hapa kuna mkutano wa wafanyikazi wa afya. Tunavyoona kuna sare ambazo wamevaa za rangi ya samawati na pia wamevalia barakoa. Wameketi kwenye uwanja kutumia viti vya plastiki na taya za mbao.

Hapa inaonekana kua ni kambi, ambapo wamama wanaleta watoto. Hawa watoto wanafanyiwa chanjo kwa sababu hapo mbele tunaona mama aliyebeba mtoto na daktari anamdunga sindano ili kumpea chanjo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia na shati nyeupe ambayo iko na madoa doa ya rangi ya jivu na kuna daktari ambaye amevalia mavazi ya hospitali na barakoa usoni ambaye anamdunga dawa mkononi. Inaonekana kuwa hii ni chanjo ambayo anapewa kuzuia ugonjwa fulani.

Hapa ni pahali ambapo pameathirika kulingana na mafuriko. Tunavyoona magari yameloa maji. Kuna gari ndogo ambayo ni ya rangi ya majani ambayo imefurika kufurika. Alafu kuna magari pia uko ya rangi nyeupe, nyekundu na weusi ambayo pia ziko kwenye mafuriko.

Hapa tunaona watu walioleta usaidizi kwa jamii fulani, kuna gari ambayo imebeba bidhaa tofauti na pia chini kumewekwa vibuyu ya rangi ya manjano ambayo inaweza kuwa imebeba bidhaa fulani, watu wanapiga foleni wakiwa wamebeba vitu zingine walishakabithiwa na bado wanangoja zingine.

Hapa kuna mgonjwa mmoja ambaye amevalia shati ya majani na ako na barakoa usoni, kando yake ni daktari ambaye pia amevalia barakoa na vazi ya rangi ya jivu ambaye anamdunga sindano kwenye mkono.

Hapa ni mahali pa matibabu kutumia dawa za kienyeji. wanatualifu kuwa wanaweza tusaidia kuponya magonjwa kama kuharisha, kusafisha figo, chunusi, kuvimbiwa, homa, hedi ya uchungu na vile vile maumivu ya kuzaa. Pia, wanaweza kusaidia kutatua korodani zilizo vimba na zenye uchungu na hali kadhalika.

Tunaona gari kubwa aina ya lori ambayo inatumika kusafilisha uchafu. Nyuma yake kuna wanaume wawili ambao moja wao anakaa kua ndio dereva hili gari kwa sasa nikama imekuja kuchukua uchafu kutoka hii eneo.

Hapa Kuna mgonjwa mmoja ambaye amelazwa Na daktari wa meno anamuhudumia, anatumia kifaa cha udaktari ambayo anatumia kumwekea meno mpya kuziba pengo lilobaki baada ya meno kung'oka.

Hivi vichupa nivya madawa, Kuna madawa fulani yaliotiliwa ndani, kwa sababu zinaonekana nje ni dawa zinazokaa rangi ya jivu, ni dawa za kiasili.

Hapa tunaona mama mjamzito ambaye amelazwa chini, ili kupewa matibabu na mjinga ambaye tunamuona hapo. Pia kuna wamama ambayo wameketi chini, kumchunga.

Mtoto huyu anapatiwa chanjo mkononi. Amevalia mavazi yenye rangi ya manjano na nyeusi. Kuna wafanyikazi wa afya wawili, mmoja amemshikilia kichwa, na mmoja ambaye anamdunga kumpa dawaa. Wamevalia glovu mkononi.